Wakulima wa zao la ndizi zilizokomaa vizuri waliotoka shambani, wakisaidana kupakia ndizi hizo kwenye gari kubwa kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kuuzwa

Wakulima wa zao la viazi waliomaliza kuvuna wakitenganisha viazi vizuri na vilivyoharibika kabla ya kuvipeleka sokoni kuviuza.

Wakulima wanawake na wanaume wakiwa shambani wakivuna mahindi kwa kutumia mikono, na kuyaweka kwenye vikapu vyao kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kuyauza.

Wakulima wawili wa kilmo cha maembe jinsia ya kike na ya kiume, wapo shambani wakikagua matunda kujua kama yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima wa zao la papai aliyetumia mbegu za kisasa zinazotoa mazao mengi ndani ya muda mfupi. akikagua miche ya matunda kuangalia kama yapo tayari kwa mavuno ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ya kilimo aina ya trekta, ikilima shambani. Mashine hizi huwarahisishia wakulima wa mashamba makubwa kufanya kazi kwa urahisi na kwa muda mfupi.

Mabwawa ya kufugia samaki, yametengenezwa vizuri na yamewekwa wavu juu ili kuzuia takataka kuingia kwenye mabwawa hayo na kuharibu mazalia ya samaki.

Msitu wa uwoto wa asili, wenye miti mikubwa na midogo, pamoja na mto unaotiririsha maji, matawi yake yamestawi na kuwa na rangi nzuri ya kijani. Hali hii inaonyesha utuzwaji wa mazingira haya.

Vitalu vya kilimo cha virutubisho katika maji, bila matumizi ya udongo hufanya mboga kukua haraka, na pia hutumia nafasi ndogo, na kupunguza wadudu kushambulia mazao.

Nyanya zikiwa zinasafirishwa kwenye mkanda wa konveya ndani ya kiwanda cha kuchakata mazao ya chakula, na muendeshaji wa mtambo anasimamia kuhakikisha hakuna hitilafu inatokea katika mchakato huo.

Mandhari ya kupendeza yenye uoto wa asili uliostawi vizuri, pamoja na milima na twiga watano warefu wenye mabakamabaka ya rangi ya kahawia na njano.

Mbegu za mazao zilizopandwa kwenye vitalu na miche iliyostawi iliyotunzwa vizuri ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa shambani kupandwa. Namna hii huitwa kilimo cha ndani ya nyumba.

Mbegu za mazao ya chakula zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio vya plastiki vyenye majina ya mazao hayo, ili ubora wake usipotee kwa matumizi ya kilimo.

Wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani, wamekuja kuwaona twiga, wanyamapori wenye muonekano wa kupendeza na shingo zao ndefu. Wanyamapori hawa, ni moja kati ya kivutio kikubwa cha utalii nchini kwetu.

Watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani, wametembelea hifadhi ya wanyama, kushuhudia namna ya utunzaji wa tendo, wananyama wenye samani kubwa na wanaopatikana kwa idadi ndogo duniani, hii inachangia ukuaji wa sekta yetu ya utalii.